Mandhari haya ya angani ni ya kituo kikubwa cha kuzalisha umeme wa joto ardhi. Mvuko mwingi unatoka kwenye minara ya kupoeza kuashiria shughuli zinazoendelea. Majengo makubwa ya kijani kibichi yanaonekana katikati.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme chenye nguzo nyingi za chuma zinazobeba nyaya. Miundo hii mirefu na dhabiti inaashiria uwezo mkubwa wa kupokea na kusambaza umeme. Ardhi chini ya kituo hiki imefunikwa kwa kokoto ikionyesha mazingira safi na yaliyopangwa.

Kituo kikubwa cha umeme cha Isinya kina miundo mingi ya chuma na nyaya za umeme. Bango kubwa la kijani linaashiria mradi huu kama Isinya sub station na inataja kuwa ni sehemu ya Kenya Cobalts Suswa Transmission Project .

Mhandisi amesimama mbele ya nguzo kubwa ya umeme akionyesha ukubwa wake. Amevaa kofia ngumu na jaketi inayoakisi anga ya rangi ya manjano inayong'aa. Nyaya ndefu za umeme zimetundikwa kwenye nguzo zikionyesha ujenzi.

Nguzo mbili za mbao zimesimama wima zikibeba waya za umeme na transformer katikati. Transformer kubwa nyeusi imewekwa salama katikati ya nguzo ikionyesha usambazaji wa umeme. Waya nyingi zinaning'inia jutoka nguzo za transformer .

Mnara mrefu wa chuma wa kusafirisha umeme umesimama imara dhidi ya anga la buluu lililopambwa kwa mawingu meupemeupe. Mistari minene ya umeme inaning'inia kutoka pande za mnara ikionyesha mtandao mkubwa wa nishati.

Nguzo ndefu za umeme zikiwa zimesimama kwenye mandhari ya wazi. Waya nyingi za umeme zinanyoosha mbali zikipotea kuelekea upeo wa macho. Chini kuna barabara ya vumbi ambapo magari yanaweza kuonekana yakipita.

Eneo la kituo cha umeme lipo wazi. Nguzo nyingi za chuma za nyaya za umeme zimejengwa imara. Jengo ndogo jekundu na jeupe liko kando. Barabara ndogo za zege zimejengwa ili kuwezesha upatikanaji wa vifaa.

Wanaume kadhaa wanafanya kazi kwenye nguzo za umeme zilizojaa nyaya. Mmoja wao amepanda ngazi ndefu nyekundu akijaribu kufikia nyaya za juu. Gari dogo la abiria ambalo linaonekana kama matatu ya abiria limeegeshwa barabarani karibu na eneo hilo.

Mtazamo wa juu wa kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme kikionyesha miundombinu mbalimbali. Moshi mzito unatoka kwenye minara ya kupoeza ikionyesha shughuli inayoendelea. Kuna majengo marefu na mabwawa makubwa ya kupoeza maji yakipanga eneo lote.

Mandhari haya ni ya kituo kikubwa cha umeme chenye nguzo nyingi za chuma na nyaya zinazopita juu. Taa za umeme zimewashwa zikiangazia miundo hiyo tata dhidi ya anga na mawingu ya jioni. Nguzo zingine za umeme zinaonekana zikielekea upeo wa macho.

Majengo kadhaa yako katika eneo la kiwandani huku matangi makubwa mawili yakiwa yameandikwa KenGen yakionekana wazi mbele. Karibu na matangi hayo kuna sehemu ya kuegesha magari yenye paa la bluu na nguzo za zambarau.

Miundo ya umeme na nguzo ndefu zinazojitokeza dhidi ya anga lenye mawingu. Waya nyingi za umeme zimeunganishwa kwenye nguzo hizo zikiashiria kituo cha kusambaza umeme. Eneo la chini limefunikwa na changarawe likiwa na njia iliyonyooka katikati.

Hiki ni kituo kikubwa cha umeme chenye miundo mbinu mikubwa. Nguzo nyingi za chuma zimesimama juu zikishikilia waya za umeme zinazoenea mbali. Anga la blue lipo wazi likiwa na mawingu meupe yaliyo tawanyika.

Wanaume kadhaa wakiwa wamevalia jaketi zinazoaksi anga za usalama zenye rangi ya kijani kibichi. Wako katika kituo cha umeme, mmoja wao akiwa amevalia kofia ngumu ya manjano anaelekeza kuelekea miundo mikubwa ya chuma na nyaya za umeme zinazoonekana mbele yao.

Tai au ndege mkubwa mwenye manyoya ya kahawia na mdomo mkali wa manjano amekaa kwenye tawi la mti. Kucha zake za manjano zimeshikilia tawi imara ikionyesha utulivu wake.

Watu kadhaa wamevaa fulana za rangi ya kijani na manjano wakisafisha mkondo wa maji uliojaa takataka. Mkondo huo wa maji umejaa uchafu mwingi. Huku takataka zikiwa zimerundikiwa juu ya ardhi.

Katika kituo cha jiji , sanamu kubwa ya shujaa imesimama wima juu ya jukwaa refu la jiwe. Sanamu hiyo inaonyesha mtu akiwa ameshika fimbo na mbele ya jukwaa kuna kioo chenye maelezo. Nyuma ya sanamu, majengo marefu ya kisasa yanasimama.

Takataka nyingi zilizotawanyika kwenye ardhi iliyo wazi, zikiunda rundo kubwa la uchafu. Anga la bluu lina mawingu meupe likionyesha hali ya hewa yenye mwanga. Kwa mbali, kuna majengo ya makaazi yaliyojengwa kwa ubora duni. Huku mimea na miti michache ikionekana kuzunguka eneo hilo.

Mtaa wa makaazi duni yanayojengwa kwa udongo na mabati yaliyoshika kutu yamepangana kwa karibu, njia nyembemba yenye matope na maji machafu inapita katikati ya nyumba hizo ikionyesha mazingira mangumu ya maisha.

Kundi la twiga linatembea mbele kwenye tambarare ya nyasi chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Twiga wengine wawili wamesimama wima upande wa kushoto huku wengine wakiwa wamekusanyika karibu na njia chafu upande wa kulia.

Hali ya mazingira machafu katika eneo hili, takataka zime tapakaa kila mahali karibu na kijito kidogo kwenye maji machafu. Nyumba zilizo jengwa kwa mabati zinaonekana nyuma. Watu wachache wamesimama kwenye kingo za kijito.

Simba dume na jike wamesimama karibu wakiwa wamegusa vichwa vyao kwa upole wakionyesha ishara ya upendo au uhusiano wa karibu. Simba dume ana manyoya meusi yaliyo kolea shingoni huku simba jike akiwa na manyoya laini ya kahawia.

Shamba na mimea minene yanazunguka njia ya mto mkavu au bonde. Mtu mmoja amevaa shati la bluu amekaa mbali akitazama mbele. Upande wa kulia miamba mikubwa imepangwa ikionyesha umaridadi wa asili.

Ufuo wa mto mchafu unapita katikati ya makaazi duni yaliyojengwa kwa mabati na vifaa vingine vizivyo rasmi. Kando ya mto kuna mimea na nyasi zilizokauka zikionyesha hali ya usafi duni.

Katika msitu mnene, watu watatu wanatembea kwenye njia ya udongo huku miti mirefu ikiwazunguka pande zote. Mwanamume mmoja amevalia suti ya kijivu na tai nyekundu akitembea katikati ya wenzake, wengine wawili wamevalia mavazi ya kawaida.

Mto wenye maji machafu unapita katikati ya eneo ukiwa na taka nyingi pembeni mwake. Mtu mmoja amesimama katikati ya mto akionekana kukusanya au kushughulika taka. Majengo ya makaazi yasiyo rasmi au yaliyochoka yanaonekana kando ya mto.

Haya ni mandhari ya makazi duni ambapo nyumba zimetengenezwa kwa mabati yaliyopigwa kutu. Ardhi ni chafu na yenye matope ikionyesha hali mbaya ya mazingira. Watu wanahangaika kufanya shughuli za kila siku kama vile kuosha nguo katika maji machafu yaliyotuama.

Kundi kubwa la vijana limekusanyika katika eneo wazi. Wengi wao wamevaa jaketi za rangi ya chungwa zenye kuakisi mwanga zikionyesha kuwa wako kwenye shughuli ya kijamii. Watu wanne wametabasamu na kutazama kamera mbele.

Shimo refu na jembamba limechimbwa ardhini likiwa na bomba kubwa la maji au maji taka lililowekwa ndani yake. Bomba hilo linaonekana likipita kwa urefu wote wa shimo likionyesha mradi mkubwa wa ujenzi au miundombinu.

Mtu akibeba simba mdogo mgongoni mwake. SImba mdogo anaonekana akishika mgongo wa mwanamume kwa nguvu akionyesha uchezaji au mapenzi. Mandhari ya nyuma ina miti na uzio wa chuma ukidokeza kuwa hapa ni mahali kwa kutunzwa wanyama.

Burudani ya kitamaduni inafanyika chini ya hema nyeupe. Wachezaji wanne wamevaa mavazi ya kitamaduni ya rangi ya kahawia wakiwa wameshikana mikono na kucheza kwa pamoja. Wanaume wamevalia kofia za rangi ya moja na nguo fupi, huku wanawake wamevalia magauni na vikuku shingoni.

Mtazamo wa makazi duni yaliyojengwa kwa mabati na mbao. Nyumba hizi zimebanana sana zikionyesha uhaba wa nafasi na mpangilio usio rasmi. Mto uliojaa matope na uchafu unapita katikati ya makazi hayo.

Mazoezi ya kufagia yanaendelea katikati ya mazingira duni huku watu kadhaa wakiwa wamekusanyika karibu na tope na maji machafu. Nyumba zilizo jengwa kwa mabati na mbao zinaonekana nyuma zikionyesha makazi yasiyo rasmi. Watoto wanachezea au wamesimama karibu na maji machafu.

Katikati ya ardhi iliyo chimbwa na machafu. Kundi la watu wanajihusisha na upandaji miti. Wengi wao wamevaa vesti zinazo akisi anga au kijani kibichi na glavu. Wakionyesha kuwa ni sehemu ya shughuli ya kupanda miti au mradi wa jamii.

Mtu huyu anajishugulisha akichota maji kutoka kwenye chanzo cha asili labda kisima au chemichemi ambacho kinatoka kwenye mtaa wa udongo wenye mimea mikono yake inaonekana ikishika doo nyeupe ambayo imewekwa ndani ya beseni kubwa jeusi ikionyesha mchakato wa kujaza.

Mitaa ya makazi duni imejaa shughuli nyingi huku watu wakitembea kwenye barabara ya udongo. Kwenye upande wa kushoto, mabomba mengi marefu ya rangi mbalimbali yamerundikiana chini. Nyumba ndogo, baadhi zikiwa na paa za mabati zimejengwa kwa mtindo usiopangwa vizuri.

Hifadhi ya wanyamapori ina vifaru wawili wakitembea kando ya barabara ya vumbi. Vifaru hawa wanaonekana wakitembea polepole kwenye njia hiyo wakionyesha utulivu. Nyuma yao mandhari ya miti na nyasi inajitokeza.

Sanamu mbili za shaba zikionyesha mwanaume na mwanamke zimesimama kwenye jukwaa jekundu la jiwe sanamu hizo zinaonekana zikishikana mikono zikionyesha umoja wa ushirikianao mbele ya sanamu hizo kuna bango lenye maadishi marefu yanayoelezea historia au maana ya sanamu kikiwa na kichwa Jeshi la Kenya la ardhi na ukombozi.

Swala wawili wamesimama kati ya majani marefu na vichaka wakitazama kwa makini mazingira yao. Swala wa mbele ana uso mweupe na pembe ndefu zilizopinda akitazama moja kwa moja mbele. Swala wa pili yuko nyuma kidogo akitazama upande huku sehemu ya mwili wake ikiwa imefichwa.

Mnyama mwenye macho ya huzuni anaangalia kupitia waya wa uzio. Mikono yake imeshika waya akionekana akiwa amefungwa ndani au kwenye eneo dogo. Manyoya yake ya rangi ya kijivu na kahawia yanaonekana wazi yakifunika sehemu kubwa ya mwili wake.

Wanaume wawili wamepiga magoti wakipanda miti kwa uangalifu katika eneo lenye nyasi. Wote wamevaa barakoa wakionyesha kuzingatia afya na usalama. Nyuma yao kundi la watu linaonekana likifanya shughuli kama hizo.

Simba jike mwenye manyoya ya rangi ya dhahabu amelala juu ya kilima kidogo cha nyasi. Ameinua kichwa chake cha kutazama upande wa kulia. Nyuma yake mandhari ya jiji lenye majengo marefu yanaonekana hafifu kwa mbali, ikionyesha kuwa simba huyo yuko karibu na makaazi ya binadamu.

Uwanja wenye udongo mwekundu una kundi la tembo wachanga baadhi yao wakiwa wamefunikwa na matope, wakifurahia nje. Watu wengi wamekusanyika nyuma wakiwatazama tembo hao kwa shauku, baadhi yao wakiwa wameshika simu au kamera.

Kundi la watu wanajihusisha na mazoezi ya yoga au viungo katika bustani yenye miti mikubwa. Wengi wao wameinama au wamepiga magoti kwenye mikeka yao wakifanya mazoezi ya kunyumbulisha viungo. Wameenea katika eneo la wazi lenye nyasi likizungukwa na miti mirefu yenye majani mengi.

Eneo pana la wazi lenye nyasi na miti mingi. Miti hiyo ina matawi mengi na ina majani machache, ikionyesha labda ni msimu wa kiangazi au aina fulani ya miti inayopoteza majani. Kwa mbali, kupitia miti, kuna miundo kadhaa ya paa za majengo, ikionyesha labda ni kambi ya watalii au makazi mengine.

Moga ya maji yanateremka kutoka kwenye miamba yakitengeneza kelele na povu jingi. Maji yanapita kati ya mawe makubwa yaliyofunikwa yakionyesha nguvu za asili. Miti mikubwa na mimea imezunguka eneo hilo ikiongeza uzuri wa mandhari.

Mwanamke amevaa shati jeupe na sketi ya miraba ya kijani na nyeupe akitembea kando ya barabra ameshika kitu kinachoonekana kama begi ya plastiki ya kijani mikononi mwake ,nyuma yake kuna rundo kubwa la takataka zilizorudikiana ikionyesha hali ya uchafunzi wa mazingira.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa taka na uchafu labda katika jaa au eneo la makazi duni. Takataka za kila aina zikiwemo nguo chakavu na vipande vya plastiki zimetapakaa kote. Watu wachache wanaonekana wakichambua au kukusanya vitu kutoka kwenye rundo hilo la takataka.

Paa dume mmoja aina ya Impala akitembea kwenye udongo mwekundu. Paa huyo ana manyoya ya rangi ya kahawia machungwa na tumbo jeupe na pembe zake ndefu zimejipinda kwa uzuri. Anga linaonekana wazi na lina mwangaza mkali wa jua.

Kundi la watu wanatembea kwenye udongo wakipanda kilima. Kwa mbali kuna mitambo mikubwa mitatu ya kuzalisha umeme kwa upepo inayo elekeza angani. Anga Lina mawingu meusi yakionyesha hali ya hewa isiyo eleweka.

Taswira mbili zina matatizo ya uvujaji wa maji kwenye mabomba. Katika upande wa kushoto maji yanaruka kutoka kwenye valvu ya buluu iliyowekwa kwenye bomba nyeusi. Upande wa kulia mvuke au maji yanatoka kwa nguvu.

Mbuni wawili wenye taji la dhahabu wanatembea kwenye nyasi za kijani .Manyoya yao meusi na meupe yang'aa huku taji zao zikiwavutia. Wanyama hawa wa kiafrika wanaonekana wakiwa wametulia wakitafuta chakula.

Chini ya mti mkubwa wenye matawi mengi, kundi la swara linatafuta chakula. Swara hao wana rangi ya kahawia na miguu nyembamba wakichanganyika na majani makavu. Baadhi yao wameinamisha vichwa vyao wakila nyasi.

Mandhari ya asili yamejaa mimea na miti. Mbele kuna eneo lenye nyasi na vichaka, huku miti minene ikionekana nyuma. Mto au bwawa lenye maji ya kahawia linapita katikati ya mandhari likionyesha uwepo wa chanzo cha maji.

Tembo wawili wakubwa wamesimama karibu na tembo mdogo mwenye rangi nyekundu ya udongo labda kutokana na kucheza kwenye tope. Tembo wakubwa wanaonekana kumlinda mdogo wao huku vigogo vya vikigusa.

Eneo la ujenzi wa msingi wa jengo, likiwa na kuta la zege na fomu za mbao, nguzo za chuma zinajitokeza kupitia sakafu ya zege zikionyesha uimarishaji wa jengo. Fomu za mbao zimewekwa kuzunguka kuta zikionyesha maandalizi ya kumwaga zege.

Mwanamke mzee amesimama akimlisha ndovu mdogo chupa ya maziwa. amevalia gauni la kijani la maua na buti la kahawia. Ndovu huyo mdogo amesimama kando yake akipokea maziwa kwa shina lake.

Msafara mrefu wa magari ya watalii yaliyosimama kwenye barabara ya vumbi katika ,katikati ya pori kavu. Magari mengi yanapaa zinazoweza kufunguliwa yakionyesha kuwa ni magari ya safari yanayotumika kuangalia wanyama pori.

Kuna mjusi mwenye rangi angavu Kichwa chake kikiwa na rangi ya chungwa na mwili wake mweusi uliokolea. Miguu yake ina rangi ya bluu inayong'aa ikionyeshe viumbe hawa wanojulikana kwa rangi zao za kuvutia.

Mwanamke amesimama karibu na bomba la maji akijaza ndoo. Makazi duni yaliyojengwa kwa mabati yamezunguka eneo hilo. Takataka nyingi zimelala chini na maji machafu yametawama. Nguo zimeanikwa nje zikikaushwa na jua.

Barabara kubwa yenye magari mengi yakitembea pande zote mbili. Gari jeupe linaonekana likiondoka kutoka kushoto kwenda kulia huku magari mengine yakionekana kwa mbali. Moshi unatoka kwenye kifaa kilicho kando ya barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa watu wakitembea na mabasi ya buluu yamepaki kando. Watu wengi wamekusanyika karibu na mabasi, wakionekana wakisubiri au kupanda. Kwenye upande wa kushoto majengo yamejaa mabango ya biashara na matangazo.

Barabara ya mjini yenye shughuli nyingi imejaa ambapo basi la solid rock lenye rangi nyekundu na kijani linasimama. Watu wachache wanaonekana wakipanda au kushuka kutoka kwenye basi hilo. Kando yake kuna gari ndogo la abiria jeupe lililopaki likionyesha usafiri wa umma katika eneo hilo.

Barabara yenye shughuli nyingi inamagari mengi yakitebea pande zote mbili. Daraja la kijani la waenda kwa miguu linavuka barabara juu kando ya barabara kuna njia ya kutembea na mimea. Mabango ya matagazo yanaweza kuonekana kwa mbali.

Basi kubwa la abiria la rangi ya chungwa lenye jina Tawakal limeegeshwa nyuma ya jengo. Rangi yake angavu inavutia macho huku nembo ya taa ikionekana kwa urembo. Kwenye sehemu ya nyuma ya basi, namba za usajili na jina la mtengenezaji King Long linaonekana wazi.

Hali ya msongamano katika barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na watu wengi wakitembea na mabasi yaliyosimama. Upande wa kulia, mwanaume amevalia shati jekundu na amesimama karibu na nguzo nyeupe na nyeusi.

Shughuli nyingi za barabaani. Mabasi na magari mengi yamejaza barabara. Watu wanatembea kwa miguu wakivuka na kando ya barabara. Majengo marefu yamezingira eneo la mjini. Kuna askari wa trafiki waliovalia jaketi zinaziakisi anga.

Kuna uzio wa waya wenye matundu makubwa unaofunga eneo. Ukitenganisha mtazamaji na mandhati iliyoko nyuma. Nyuma ya uzio huo kuna mbehewa za treni zilizopakiwa zikiwa na rangi nyeupe, waridi na machungwa.

Shughuli nyingi zinaendelea katika eneo la barabara lenye shughuli nyingi ambapo basi la abiria la rangi ya blue na manjano limeegeshwa kando. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na basi, baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wakionekana wakipanda au kushuka.

Barabara kuu pana ambayo ni wazi ikiwa na mistari mingi ya magari, huku magari machache yakionekana yakitembea kwa mbali. Upande wa kulia wa barabara, kuna kizuizi cha chuma na njia ya watembea kwa miguu.

Barabara yenye shughuli nyingi. Mabasi kadhaa ya abiria yamesimama yakisubiri au kushusha abiria. Basi la mbele kabisa lina rangi ya bluu likiwa na jina, KBS,juu ya kioo chake cha mbele.

Basi la rangi ya kijani na manjano lenye jina City Hopper limesimama kando ya barabara. Watu kadhaa wanatembea kwenye barabara ya miguu iliyokaribu na basi. Mwanamke mmoja amesimama mbele ya basi akionekana akisubiri au kuongea na mtu.

Barabara yenye shughuli nyingi katika jiji, ikiwa na magari mengi na watu. Mabasi na magari mengine yamejipanga kwenye foleni, yakisubiri kuendelea na safari zao. Kando ya barabara, kuna watu wamesimama na wengine wakitembea. Wakionyesha shughuli za kila siku za mjini.

Ndani ya soko lenye shughuli nyingi, gari dogo la abiria lillilopambwa kwa mabango ya rangi limesimama likipakia abiria. Abiria kadhaa wanaonekana ndani ya gari na wengine wamesimama karibu wakisubiri kuondoka.

Huu ni mtazamo wa barabara yenye shughuli nyingi hapa nchini ikiwa na magari na watembea kwa miguu. Ishara kubwa ya kijani ya barabara inaonekana waazi katikati ikionyesha maelekezo ya Juja road, Ring road, Ngara na Thika.

Gari kubwa la abiria au matatu lenye rangi nyekundu na limeandikwa Prudence Baraka linaonekana likiwa limeegeshwa katikati ya barabara yenye shughuli nyingi. Magari mengine na watu wengi wamejikusanya karibu na matatu hiyo ikionyesha mazingira ya kituo cha mabasi au barabara.

Barabara kuu pana ina magari yanayo enda pande zote mbili chini ya anga lenye mawingu. Upande wa kushoto wa barabara, gari la blue limeegeshwa likifuatiwa na magari mengine yaliyopangwa kwa foleni. Katikati ya barabara, vichaka vilivyopandwa vizuri hutenganisha njia vikiongeza uzuri wa mazingira.

Barabara yenye shughuli nyingi ina mabasi la abiria lenye rangi ya zambarau likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wamesimama kwenye njia na wanatembea kwa miguu wakionyesha shughuli za kila siku.

Basi la rangi ya kijani na manjano lenye jina, perfect, limeegeshwa barabarani. Mizigo iliyofunikwa kwa turubai ya kijani imefungwa juu ya paa la basi. Watu kadhaa wanatembea karibu na basi hilo wakionyesha shughuli za kawaida za kituo cha mabasi.

Magari mawili meupe ya abiria yanayofanana na matatu yameegeshwa barabarani mbele ya majengo yenye maduka. Kila gari lina mistari ya njano kando yake na limeandikwa, Mombasa, kwa herufi kubwa. Juu ya jengo, mabango mengi ya matangazo yananing'inia yakionyesha biashara mbalimbali na huduma.

Mabasi kadhaa yamepambwa na michoro ya rangi yameegeshwa barabarani. Mabasi hayo yanaonekana yakisubiri abiria yakionyesha shughuli za usafiri wa umma. watu kadhaa wanatembea karibu na mabasi.

Gari la abiria lenye rangi nyekundu na limepambwa kwa michoro ya kisanii likiwa limeegeshwa barabarani .Watu wawili wako karibu na gari hilo. Mmoja amesimama karibu na mlango na mwingine akitembea kuelekea mbele. Majengo marefu ya jiji yanaonekana nyuma ikionyesha mazingira ya mjini.

Abiria wanapanda basi kubwa lenye rangi ya kijani na bluu lililoandikwa City Hoppa na ishara ya electric . Watu kadhaa wamesimama karibu na basi, wengine wakiwa wamevalia sare zinazofanana na kondakta.

Barabara yenye shughuli nyingi ina magari na watu wengi ikipendekeza maisha ya jiji mabasi na matatu yakiwemo lile la kijani lenye kuandika Buna Sacco na namba ya Usajili.

Shughuli nyingi katika kituo hiki cha mabasi ambapo basi la City Shuttle, lenye rangi ya buluu na kijani, limeegeshwa. Watu wengi wamesimama karibu na basi, wakionekana wakipanda au kushuka au kusubiri usafiri.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa watu wakitembea na magari ya usafiri wa uma, mabasi mawili makubwa, moja likiwa limepambwa kwa picha ya katuni ya Moana na jingine la Veteran imepaki kando ya barabara.

Basi kubwa la rangi ya njano limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Upande wake wa kulia unaonyesha madirisha marefu na baadhi za nguo zikining'inia ndani labda zikiwa zimekaushwa

Barabara kubwa ina magari machache. Upande wa kushoto Lori jeupe limepaki kando ya barabara huku gari dogo likipita. Miti mirefu imepanda kando ya barabara ikitoa mandhari ya kijani kibichi.

Hali ya jiji yenye shuguli nyingi huku magari yakiwa yameegeshwa kando ya barabara mbele ya majengo ya zamani. Alama za matangazo na mabango mbalimbali yamening'inia kutoka kwenye kuta za majengo na kwenye vibao barabarani.

Barabara yenye shughuli nyingi labda katikati ya jiji. Mabasi madogo ya abiria au matatu yamepaki karibu na ishara kubwa inayosomeka 2NK Sacco Nakuru Direct. Kwenye ishara hiyo namba mia tano inaonekana.

Safari kubwa ya watu wakitembea kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Basi la bluu lenye ujumbe wa In God we Trust limeegeshwa barabarani likiwa katika kituo cha usafiri. Watu wamebeba mizigo huku wengine wakiwa wanasubiri magari.

Shughuli nyingi jijini. Mabango kadhaa ya matangazo yamening'inia ikiwemo moja la Nairobi Aviation College. Bango kubwa lenye nambari 33 linaonekana wazi likifuatiliwa na majina ya maeneo tofauti.

Barabara kuu pana enye magari machache ikiwa na daraja la watembea kwa miguu lenye rangi ya buluu na kijivu likivuka juu. Upande wa kushoto wa barabara, watu wachache wanatembea kwenye barabara ndogo iliyotengwa.

Mkondo mpana na mrefu umefukuliwa kwenye udongo mwekundu ukionyesha eneo la ujenzi au kazi za ardhini. Kivuli cha watu wawili kinaonekana kikianguka chini ya mkondo, kikionyesha uwepo wao.

Kiwanda cha maji safi kiko katika eneo la kijani kibichi. Maji yanaonekana kuwa na rangi ya buluu kijani na yanaakisi anga au mawingu. Kuzunguka ziwa hili, kuna nyasi ndefu na mimea mingine ya majini ikionyesha mazingira ya asili.

Ardhi imejaa takataka nyingi za kila aina. Mifuko ya plastiki, nguo za zamani na mabaki ya vyakula yametapaka kote. Ukozi na uchafu mwingi umejikusanya kwa sheria kutozingatia usafi. Ukuta wa matofali unaonekana nyuma ukipakana na eneo hili chafu.

Kando ya barabara ,vibanda vingi vilivotengenezwa kwa mabati, na mbao vimejengwa. vikionyesha makazi yasio rasmi .Taka zimetapakaa chini kando ya barabara. Mtu mmoja amesimama karibu na rundo la taka.

Mkononi mwake maji yanatiririka kwa kasi ikipiga vizuri viganja vyake vilivyoungana. Matone madogo ya maji yanaruka na kutawanyika pande zote yakionyesha nguvu ya mtiririko.

Mirija mingi ya plastiki yenye rangi nyeupe imepangwa kwa muundo ikionyesha ukubwa na kipenyo tofauti. Baadhi ya mirija ni miembamba sana wakati mengine ni minene na mikubwa ikionyesha matumizi mbalimbali.

Lori kubwa lililo beba mizigo mingi likawa limeegeshwa kando ya jengo refu. Mizigo hiyo imejaa hadi kufurika juu ya lori ikionyesha uzito mkubwa. Nyuma ya lori kuna alama za usalama za rangi nyekundu na nyeupe zinazoakisi mwanga.

Ardhi imechimbwa na kuacha rundo la udongo na mawe, ikionyesha shughuli kubwa ya ujenzi au uchimbaji. Waya na mabomba yanapita katikati ya rundo hilo yakionyesha miundombinu iliyofichwa chini ya ardhi.

Shamba kubwa la taka lime jaa kila aina ya uchafu, kuna ya plastiki, nguo za zamani na mabaki mengi yalio tawanyika. Rangi mbalimbali za taka kama vile bluu, nyekundu na nyeupe zinaonekana wazi.

Jumba ndogo lina mfumo wa kuhifadhi maji ya kunywa, rafu ya mbao ya bluu iliopakwa rangi kwa muundo wa matone ya maji, ina chupa nyingi za maji zilzopangwa vizuri. Juu ya rafu hiyo kikapu cheupe cha waya kimebandikwa ukutani.

Ardhi imefunikwa na rundo kubwa la takataka za kila aina zikiwemo plastiki, nguo chakavu na mabaki ya chakula. Rangi mbalimbali za takataka kama vile bluu, nyekundu na njano zinachanganyika na kufanya mandhari yaonekane chafu na isiyopendeza.

Mrija wa shamba lenye vali ya blue , limefungwa, kwenye ukuta wa mbao. Kiungo cheusi cha blue kimeunganishwa kwa mrija huo, kwenye bomba la chini. Ukuta wa mbao, unaonekana kuwa na rangi ya kahawia.

Simo refu la ujenzi limechimbwa ardhini likifichua miundo mbinu ya chini ya ardhi. Bomba kubwa la rangi ya kijivu limelala katikati ya mfereji likionekana kuwa sehemu ya mfumo wa usambazaji.